Kundi la wanaume wakishusha mizigo kutoka kwenye gari la kubebea mizigo, baadhi yao wakishusha magunia hayo na wengine wakibeba mabegani, magunia hayo yana nembo na maandishi mbalimbali yanayoashiria kuwa ni bidhaa za kilimo na ufugaji, shughuli hii inashughulikia bidhaa zinazohusiana na afya ya wanyama na kilimo.

Bidhaa inayopatikana katika duka la pembejeo za kilimo au dawa za mifugo, bidhaa hiyo ni chanjo kwa jina la "Nexipox" iliyofungwa kwenye boksi leupe lenye mchora wa bluu na nyekundu. Boksi hilo lina maelezo ya matumizi na jina la mtengenezaji maalumu, hii inaashiria bidhaa za dawa.

Wanaume wawili wakitumia chepeo kushughulikia kwenye rundo kubwa la udongo la mbolea ndani ya banda, hii inaashiria maandalizi ya kilimo kwa kutumia bidhaa za dawa za wanyama zinazoweza kuwa sehemu pana kwa ajili ya uzalishaji.

Safu ndefu za pilipili hoho zikiwa ndani ya banda maalum la kilimo ardhi imefunikwa kwa karatasi ya plastiki. Mandhari hii inahusiana na zao la biashara ambalo ni zao linalolimwa kwa lengo la kuuzwa ili kupata faida badala ya matumizi ya nyumbani.

Mkulima akiwa ameinama karibu na mti mdogo wa mpapai wenye matunda yaliyokomaa. Mandhari haya yanahusiana na zao la biashara ambalo ni zao linalolimwa kwa lengo la kuuza na kupata faida badala ya matumizi ya nyumbani.

Mwanamke akishikilia mahindi mawili, huku amesimama mbele ya rundo kubwa la mahindi aliyotandazwa, nyuma yake kuna jengo la matofali ya udongo na shamba lenye mabwawa ya mahindi mahindi ni mfano wa zao la biashara.

Mti wa ndizi ya matunda mabichi na ua kubwa la zambarau hali hii inaashiria zao la biashara, ambalo ni zao linalolimwa kwa lengo la kuuza na kupata faida badala ya matumizi ya nyumbani tu.

Idadi kubwa ya parachichi zilizopangwa kwenye masanduku mengi ya bluu zikiashiria shughuli za ukusanyaji na upakiaji zinazofanywa na watu kadhaa, wingi wa mpangilio wa paachichi hizi unaoneshwa kuwa zinalimwa kwa dhumuni la biashara yani kwa ajili ya kuuzwa sokoni na kuzalisha bidhaa.

Mkulima akishikilia mananasi mawili makubwa akiwa kasimama katikati ya shamba lake la mananasi, mananasi haya yakiwa tayari kwa kuvunwa yanaashiria kilimo cha biashara ambacho ni dhumuni la mkulima huyo.

Shamba lenye mazao ya biashara, kuna safu za mahindi marefu ya kijani na katikati yake kuna matikitimaji yanayokua kwenye udongo wa rangi nyekundu. Mazingira yanaonyesha milima mbali na anga la wingu, hii inaashiria kilimo cha zao la biashara.

Mkulima akitabasamu huku amekaa katikati ya shamba lake la mipapai iliyojaa tele matunda mabichi kabisa. Wingi huu wa papai kwenye miti unathibitisha uzalishaji mkubwa na lengo lake ni biashara moja kwa moja, kulima kwa ajili ya kuuza na kujipatia faida.

Kiasi kikubwa cha pilipili hoho za kijani zikiwa zimepangwa kwa wingi ndani ya vikapu vingi vya asili vikijaa na kurundikana. Hii inaashiria kua pilipili hoho hizi ni zao la biashara zilizokusanywa kwa lengo la kuuzwa na kupata faida.

Zao la kahawa likiwa katika hatua mbalimbali za ukuaji, kuanzia matunda mabichi ya kijani hadi yale mekundu yaliyokomaa. Kahawa ni zao muhimu la biashara ambalo hulimwa kwa ajili kuuza na kupata kipato, hii inaashiria mchakato wa uzalishaji wa zao la biashara kabla ya kuvuna.

Mkulima akisherehekea mavuno ya zao la biashara, mwanaume huyu amevaa shati nyeusi na amebeba torori lililojaa pilipili zenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, njano na kijani, mkulima huyu amesimama katikati ya shamba la pilipili, hii inaashiria uzalishaji wa mazao ya biashara.

Zao la biashara la vitunguu ambalo limetolewa shambani na kupangwa kwenye imstari, vitunguu hivi vina rangi ya zambarau nyekundu. Vinapangwa juu ya udongo wa kahawia na kuna mabomba meusi ya umwagiliaji kando yake. Hii inaashiria mchakato uvunaji wa zao hilo la biashara kabla ya kuuzwa sokoni.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake wamekusanyika karibu na kreti nyingi za plastiki zenye rangi ya bluu. Kreti hizo zimejaa matunda ya parachichi watu wanaonekana wakishughulika au wakipanga matunda hayo, hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali na shughuli inaonekana kufanyika nje.

Miche midogo iliyopandwa katika vyombo vya plastiki na dakika hiyo ni changa sana nikiwa na majani machache tu na plastiki zinaingia udongo na nimepangwa kwa utaratibu na vimesimama je meza eneo fulani iliyobaba. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kilimo au bustani ambapo mmea na tunzo ili kuwa kabla ya kuhamishwa mahali pengine.

Kundi la wanume kadhaa wakiwa wamevalia nguo tofauti wakifanyakazi kwa bidii kwenye shamba la vitalu. Wanaonekana wakipanda miche michanga ya kijani kibichi kweye mifuko midogo myeusi iliyojaa udongo wenye rangi ya kahawia. Shughuli hii inaonesha wakulima wakishiliki katika kazi za kilimo na kupanda mimea.

Ndani ya chafu au bustani ya plastiki ambapo kuna miche mingi ya mimea midogo imepangwa kwa makini kwenye trayer nyeusi, miche hiyo imepangwa kwa mistari mirefu pande zote mbili za njia ndogo iliyotengenezwa kwa mbao na haya mazingira ya kazi ya kulima.

Mashine ya kilimo ya zamani yenye rangi ya kutu ikiwa imeachwa kwenye shamba lenye nyasi inaonekana kuwa ni mashine inayotumiwa kuvunia na kukusanya mazao, sehemu zake zilizochoka na rangi ya kutu zinaashiria kwamba imetumika kwa muda mrefu au imeachwa bila kutumika.

trekta kubwa la rangi nyekundu likiwa shambani likiwa limeunganishwa na mashine nyingine inayokusanya nyasi kavu mandhari haya yanahusiana na mashine ya kilimo ambapo ni vifaa au zana zinazotumika katika shughuli za kilimo ili kurahisisha kazi

Mkulima akiendesha trekta kubwa la rangi nyekundu kwenye shamba lililolimwa, hii inaashiria mashine za kilimo ambazo ni zana zinazotumika kurahisisha shughuli za kilimo.

Trekta jekundu likitumia plau ya kulimia, lenye rangi nyekundu pia, likitayarisha ardhi yenye udongo wa kahawia. Plau hiyo ina vilema vingi vinavyochanganya ardhi na kugeuza, ikitayarisha shamba kwa ajili ya kilimo. Hii inadhihirisha matumizi ya mitambo ya kilimo.

Bidhaa za chakula zinazouzwa sokoni kuna vikapu kadhaa zilizojaa nafaka na jamii ya kunde zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, kahawia na dhambarau, hii inaashiria mazingira ya soko la vyakula.

Bidhaa mbalimbali za chakula zikiwa zimepangwa mbele ya duka kwa ajili ya kuuzwa, kuna mifuko mingi iliyojaa nafaka maharage na mazao mengine yenye rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe na kijani. Bidhaa hizi zinaashiria mazingira ya biashara ya vyakula na umuhimu wake katika soko la ndani.

Bwawa dogo la maji tulivu, likiwa limezungukwa na mimea mingi ya kijani kwenye kingo zake, kuna miti mirefu inayoonekana pande zote za bwawa, likiakisiwa kwenye uso wa maji, anga ni wazi na ina mawingu machache. Hii ni taswira ya eneo la msitu, inayoonyesha uhusiano kati ya maji na uoto wa asili.

Watu watatu wakiwa wamekusanyika ndani ya kitalu cha miti wanaume wawili na mwanamke moja wanonekana wakikagua miche iliyopandwa kwenye vifuko vyeusi, shughuli hii inaashiria inayofanyika katika sekta ya misitu.

Safu mbili ya mimea ya saladi, labda letusi; ikikua ndani ya mabomba meupe. Aina ya kilimo hichi ni kilimo cha haidroponi, ambapo mmea inakuzwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye vyombo vidogo vilivyowekwa ndani ya chombo kikubwa, cha rangi ya bluu chenye maji, mfumo huu unamirija ya mabomba pamoja na mmea mwingine unaofanana na argani, unaoelea juu ya maji, unaoashiria kwamba mimea inalishwa kwa maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi wenye mirija iliyosimama ukiwa unamulikwa na taa za rangi ya zambarau, mandhari haya yanahusiana na kilimo cha haidroponi ambapo njia ya kulima mimea kwenye maji bila udongo.

Mimea midogo ya kijani kibichi yenye afya, imepandwa kwenye mabomba meupe. Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo ni njia ya kulima mimea kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo.

Mmea mmoja wenye majani makubwa ukiota kwenye kikombe cha plastiki, huku mizizi yake ikionekana ikiwa wazi, mandhari haya yanahusiana na kilimo cha haidroponi, ambacho ni njia ya kulima mimea kwenye maji yenye virutubisho bila udongo.

Mimea mdogo ya saladini ikikua kwenye mabomba meupe iliounganishwa ambayo ni sehemu ya mfumo wa kilimo bila kutumia udongo. Mimea inaonekana kuwa na afya na ina majani mabichi, huu ni mfumo wa kilimo cha haidropoini.

Sehemu ya mfumo wa kilimo ambapo mtu ameshika sehemu inayoelea ikiwa na mimea miwili midogo, ambapo mizizi yake imetundikwa kwenye ndoo yenye maji, mandhari haya yanahusiana na kilimo cha haidroponi ambacho ni njia ya kulima mimea kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea michanga sana yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa kwenye safu za mabomba meupe, mabomba hayo yamepangwa kwa ngazi ikionyesha mimea jinsi inavyokuzwa bila kutumia udongo, ikipokea virutubisho kupitia maji yanayopita kwenye mabomba hayo.

Kwa karibu mizizi ya mimea ikining'inia kwenye maji yanayo tiririka baada ya kuwa kwene udongo, mmea aumeshikiliwa na kikapu kidogo cheusi kipo juu ya chombo cha maji, hii ni sehemu ya mfumo wa kilimo cha haidroponiki

Mfumo wa kilimo cha maji ndani ya banda maalum. Mimea ya kijani kibichi inakuwa kwenye mabomba ya rangi ya kahawia na kijivu. Mazingira ya ndani yamepangwa vizuri na yanaonyesha kilimo cha kisasa ambapo mimea inarishwa kupitia maji badala ya udongo. Hii ni njia ya ubunifu ya kilimo cha mazao katika nafasi ndogo ya mazingira yaliyodhibitiwa."

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki, ambapo mimea hasa aina ya saladi imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu na kuwekwa kwenye safu ndefu, chini ya mabomba hayo kuna tanki kubwa lenye chapa plasto, linalotumika kuhifadhi na kusambaza maji ya virutubisho kwa mimea bila kutumia udongo. Mfumo huu unaisheria njia ya kisasa na yenye ufanisi ya kilimo.

Kundi kubwa sana la vifaranga vidogo vya kuku vyenye rangi ya njano wakiwa wametanyika ndani ya banda kubwa la ufugaji, wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ndani yaliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya ufugaji wa kuku kwa wingi na kuna vifaa maalumu vya kulishia vilivyotawanyika sakafuni, mazingira hayo yote yanaashiria shughuli za ufugaji wa kuku kwa kiwango kikubwa unaojulikana kama kilimo cha biwandani.

Wanaume wawili wakikagua mimea midogo iliyopandwa kwenye mifuko meusi ndani ya chafu kubwa wakionekana wakizungumza au kujadili kuhusu hali ya mimea. Aina hii ya mazingira ya kilimo inaweza kuhusishwa na kilimo cha viwanda.

Safu ndefu ya ng’ombe weusi na weupe wakiwa wamesimama ndani ya zizi kubwa au banda la kisasa. Wameelekeza vichwa vyao mbele wakionekana kusubiri au kula chakula. Hii ni mfano wa kilimo cha viwanda.

Shamba la kisasa la ufugaji wa kuku. Kuna idadi kubwa ya kuku wenye manyoya ya rangi ya kahawia na nyekundu yaliyokusanyika pamoja. Kuku hawa wamefungiwa ndani ya banda kubwa na vyombo vya kulishia na kunywea maji vyenye rangi tofauti kama vile; Manjano, Bluu na Nyeupe vilivyotundikwa juu. Hii inaonesha ufugaji wa kuku wa biashara.

Mandhari ya milima yenye rangi ya kijani, iliyofunikwa na miti, kuna barabara ya udongo mweusi unaopita katikati ya milima hii, hii inaangukia kwenye mandhari ambapo ina muonekano mpana wa eneo la ardhi na vitu vyake vya asili.

Bwawa kubwa la maji lenye rangi ya buluu iliyokoza, ikiwa imezungukwa na kuta za udongo zenye rangi ya kahawia na mimea mingi ya kijani kwenye kingo zake, mandhari hayo yanahusiana na mandhari ambayo ni muonekano mpana wa eneo la ardhi na vitu vyake vya asili.

Mandhari pana ya milima mikubwa yenye vilele vyenye seruji sehemu ya chini ya picha imejaa mimea midogo ya kijani kibichi iliyoota kwenye ardhi yenye miamba ikielekea juu na mirefu iliyochongoka anga ni bluu safi ikionyesha hali ya hewa ya wazi mandhari yote inaonyesha uasili wa uzuli wa eneo la milima.

Mandhari nzuri ya asili yenye milima na mawe magumu, yenye rangi ya kahawia, na chungwa, sehemu ya chini ina nyasi za kijani kibichi, anga lina rangi ya bluu na mawingu meupe, hii inaonesha uzuri na utulivu wa mandhari ya asili.

Mandhari nzuri ya milima iliyozungukwa na misitu minene, miti na mimea ina rangi mbalimbali ya kijani ikionesha uzuri wa asili. Juu ya milima kuna anga lililogubikwa na mawingu likionyesha mazingira safi na tulivu.

Kundi kubwa la vifaranga vya bata wengi wakiwa na rangi ya manjano vikiwa vimejazana ndani ya kreti, mandhari haya yanayohusiana na ufugaji wa ndege ambayo inarejelea ufugaji wa ndege kama vile kuku na bata kwa ajili ya mayai au nyama.

Mazingira ya ufugaji wa kuku, mwanamume amevaa ovaroli ya rangi ya bluu aina ya nguo inayofanika mwili mzima amesimama mbele ya banda dogo la mbao kundi kubwa la kuku wa rangi mbalimbali ikiwemo kahawia, nyeupe na weusi wametawanyika chini hii inaonyesha shughuli za ufugaji wa kuku.

Mkusanyiko wa pakti za mbegu mbalimbali zikiwa zimepangwa kila pakti ina picha ya mazao yanayotarajiwa kama vile; karoti, bamia, na mahindi. Bidhaa hizi zinaonyesha matokeo kilimo cha mbegu.

Safi ndefu yenye mimea midogo yenye majani makubwa na kijani kibichi. Iliyopandwa kwa utaratibu katika ardhi yenye rutuba. Bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana likipita kando kando ya mimea hii. Ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo, madhari ya nyuma inaonyesha miundombinu mingine ya kilimo kama vile chafu hii inaonyesha mchakato wa kilimo mimea kwa lengo la kuzalisha mbegu unaojulikana kama masji famingi.

Mbwa mkubwa aina ya Jemacksheveni akiwa amelala ndani ya kibanda chake kipya cha mbao. mbwa huyo anaonekana akitazama moja kwa moja kwenye kamela licha ya kwamba picha hii haionesha eneo la tiba ya wanyama. Wanyama kama hawakubadilika kwa huduma za wanyama.

Mbwa akiwa ndani ya nyumba yake kafahari iliyotengenezwa kwa mbao. Ndani ya nyumba hiyo kuna meza ndogo ambayo inabakuli za chakula na maji kwa ajili ya mbwa. Mbwa huyu amesimama karibu na meza jambo ambalo linaashiria utunzaji mzuri wa mahitaji yake ya kitekelezwa. Kwa hiyo picha hii inahusiana na maswala ya utunzaji wa afya ya wanyama.

Kiumbe mmoja mwenye shingo ndefu anayepatikana porini na naji katikati ya miti na mimea mingi. Mnyama huyu ana mabowa meusi makubwa na vichirizi meupe kwenye ngozi yake. Anga lina mawingo meupe na hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.